Dawa ambayo inaweza kusaidia katika sehemu nyeti, ina rangi ambayo ni ya nyeusi na pia ina kifuniko ambacho ni cha kijani kibichi. Inapatikana Tanga mjini, mawasiliano 0620162448.

Wafanyikazi ambao ni wa serikali, wamevalia zile nguo zao ambao zinafanana rangi ya nyeupe na samawati ambayo imechakaa kidogo. Pia kuna mikoba ambayo ni ya rangi ya nyekundu wapo pale.

Daktari ameweza kulishikilia chupa ambalo pia lina sindano na dawa linapochukuliwa na sindano na kudungwa mgonjwa, anaweza kupata matibabu kutokana na yale maradhi aliyonayo. Glovu ambayo daktari amevaa ni ile ya kijani kibichi ambayo imeweza kuchakaa.

Lori la petroli ambalo limeweza kuanguka na nyumba ambazo zinachomeka. Watu wapo pale wakirekodi ajali iliyotokea, ambayo kwa lori lile kusafiri petroli imeweza kusababisha moto ambayo ikaweza kufanya nyumba kuchomeka na pia watu ambao wanakimbia kuokoa baadhi ya vitu vilivyo pale.

Chupa ya Prucan Capsules ambayo inaweza kusaidia, tembe zake ambazo ni za rangi ya nyekundu, inaweza kusaidia ukimeza kwa ili kuepusha na ugonjwa ambao unao na unaweza kupata afya na siha njema.

Hospitali ambapo daktari amevalia nguo ambayo ni ya nyeupe ili kumhudumia yule mtoto ambaye pia ako na nguo nyeupe na kofia pia ambayo ni ya rangi nyeupe na ambayo ina rangi nyingine kama ya nyeusi. Mama yake ameweza kumpeleka hospitalini ili akaweze kupata tiba na akawa na afya njema.

Mgonjwa ambaye anaelezwa jinsi ambavyo meno yake ipo. Anayemwelezea ni daktari ambaye amevalia barakoa nayo pia ana nguo ambayo ni ya nyekundu. Mkononi ameshika picha inayoonyesha meno.

Mama ambaye anaonekana kusimama kwa laini ili kuchota maji. Vibuyu vingi viko pale, kama vile vya rangi samawati na ya nyeupe, ambayo anaweza kuchotea maji na kuyaweka, kutumia katika upishi, usafi wa nyumba na pia usafi wa mwili au kuyanywa.

Dawa tofauti tofauti ambazo chupa zake ni za rangi ya hudhurungi, rangi ya nyeupe na zinginezo. Na pia tembe ambazo ni za rangi ya kijani kibichi, tembe ambazo ni za rangi ya hudhurungi, tembe ambazo ni za rangi ya samawati, ambazo mgonjwa anaweza kumeza na kupata afya na kuwa na siha njema.

Chupa ambazo zaonekana kuwa ni za single dose ambazo ni za 0.5m ambazo zinaweza kuzuia measles, mumps na rubela virus vaccine ambazo zinaweza kuchukuliwa na sindano na kudungwa katika mwili wa mgonjwa na atakapodungwa, dawa lile litakapofanya kazi atajihisi kuwa na siha njema.

Dawa ambayo ni ya Sol-D yenye vitamin D3 ambayo inaweza kusaidia katika ugonjwa ambao unao ukiweza kumeza. Tembe zile ni za rangi ya nyeupe na nyekundu pale na chupa ile ni ya rangi ya nyeusi ambayo pia ina maandishi pia katika rangi yenye ukundu na pia rangi nyeupe.

Dawa ambazo mtu anaweza kupewa ili akaweze kupona kulingana na maradhi aliyo nayo. Ni ya chupa na ingine ya kumeza. Ingine unatumia kwa jinsi ya kunywa kama maji na ingine unatafuna na unameza.

Mzee ambaye anaumia mguu, anatembea kwa kujisaidia na kile kifaa ambacho anaweza kutumia kukilalia ili kuweza kusonga, hivyo basi health yake inaweza kuangaliwa.

Wataalamu ambao wanamtibu mama mmoja ambaye ameweza kupata shida katika maskio yake. Anatumia mbinu ya teknolojia ya kisasa ambayo mama yule ameweza kuishikilia karibu na maskio ili aweze kupata tiba.

Mtu pale ambaye ameweza kugeuza chupa ili kutoa dawa ambayo itamsaidia katika kupona anapomeza, kwa ugonjwa ule ambao anao. Amegeuza na dawa ile inatoka kwa chupa ambayo ina nyeupe pale.

Mtaalam pale unaweza sema ni wa miti shamba. Anatumia zile njia zake ili aweze kukupa nafuu wewe ambaye unaugua na kwa yote utaweza kupata nafuu. Kwa hilo tiba yako ipo katika pale yule ambaye anatumia miti shamba.

Muuguzi anampea yule mtoto dawa naye mama yake amemshikilia mtoto pale anapopewa ile tiba, mtoto naye kwa uchungu ili aweze kupata kupona. Mamake amempeleka hospitalini, ambapo mamake amevalia nguo ambayo ni ya nyeupe.

Chupa ambazo zina dawa. Chupa zenyewe ni za rangi ya nyeupe na pia anayezishika amevalia nguo ya nyeupe na nyeusi. Anaonyesha kwamba inaweza kupata kutibu magonjwa ambayo unayo ukifika kupata ile dawa.

Mtaalam katika nyanja ya udaktari ambaye anapakia madawa. Kuna chupa tofauti tofauti ambazo zina vifuniko vya rangi ya nyeupe. Yeye mwenyewe amevalia barakoa na ndani ya zile chupa inaonekana rangi ya nyeusi.

Wataalam, ambao wanaweza kushughulikia yale madawa tofauti tofauti katika chumba cha maswala ya afya, umevalia nguo ambazo ni nyeupe na ni wanawake wawili.

Sindano pale na chupa ambayo ina dawa ambazo hudungwa mgonjwa na kupewa mgonjwa ili aweze kusaidika na kupona kwa tatizo alilonalo analougua kama vile ni sindano yeye huwa anadungwa sehemu tofauti tofauti.

Mwanaume pale ambaye anadungwa sindano amevalia barakoa anadungwa sindano kwa sababu ya tiba ili aweze kuipata . Aweze kupona kwa lile gonjwa ambalo anaugua pale . Ameweza kufika hospitalini ili aweze kupata nafuu .

Watalaamu mwambao huweza kusaidia, kina mama katika kuzaa. Namuona pale mtoto aliyezaliwa na mama pia aliye mjamzito pale. Anaweza kumsaidia amevaa barakoa ili kujisitiri na mambo ya hewa chafu.

Wataalamu tofauti katika nyanja ya udaktari ambao wamevalia barakoa, na inaonekana wamekuja kufanya utafiti kwa mgonjwa fulani ambaye anaugua. Pia kuna mama aliyekuja pale.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nje ya shule ya upili, ambapo imeandikwa wash your hands here , ili kuweza kueneza mambo ya usafi, wanafunzi wasiweze kuambukizana uchafu kwa kusalimiana.

Wataalam tofauti ambao wamevalia barakoa, mwanamke mmoja nao wanaume wawili, wanaweza kushughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani, ili waweze kumtibu na akapate kupona.

Chungu ambacho kina dawa ya kuponya ukiugua ukipata yale maradhi ambayo unayapata unaweza kutumia ile dawa ambayo imehifadhiwa pale na utaweza kupata nafuu na kupona na utakuwa sawasawa.

Maji yameweza kufurika, wanawake wanaweza kuchukua ndoo na kuweza kuyatoa nje ili kuweza kuepusha maradhi ambayo yanaletwa na maji hayo kufurika kama vile ya mbu ambayo atawaambukiza magonjwa.

Watu ambao wamevalia barakoa na wamekuja kupata tiba. Mmoja pale unaona anadungwa sindano katika mkono pale juu na anayemdunga amevalia nguo ambayo ni nyeupe.

Pale ng'ombe inaweza kudungwa sindano na daktari wa wanyama ambayo iweze kupona kwa lile ugonjwa ambalo inaugua. Daktari, amevalia glovu ambazo ni za nyeusi ili aweze kuipa tiba ile ng'ombe.

Mwanamume na mwanamke wamesimama kando ya choo ambayo inaweza kusaidia watu kuepuka mambo ya kujisaidia kwenye vichorochoro au nje. Choo hizi ni zile ambazo zinaweza kuepusha mambo ya maradhi pia.

Nyumbani ambapo mtaalam wa maswala ya afya amemtembelea mama mmoja, anaweza kumwelezea jinsi ya kukabiliana na magonjwa tofauti na pia sehemu au sekta ile ya afya. Mama yule anaweza kusikiza kwa makini ili aweze kuelewa.

Chupa ambayo imeandikwa Mwarubaini Herbal Drink, name au mkilifi, ambayo inaweza kutumika, katika kunywa ili uweze kupata nafuu.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa wanaomshughulikia mtoto aliyezaliwa kuna mashini tofauti pale ambazo zina soma na ni za rangi za nyeupe, mmoja amevalia barakoa na mwingine pia amevalia barakoa.

Wanafunzi wapo darasani wamekalia madawati lakini wamevalia barakoa manake ugonjwa unaweza kusitishwa. Pale pia mwalimu ameweza kuvalia barakoa amesimama na mwanafunzi mmoja anawaelezea wanafunzi wenzake.

Mtaalam ambaye ameweza kuvalia nguo juu ambayo inaashiria kwamba ni mtaalam wa masuala ya afya. Anaweza kumpa na kumwelezea mama kuhusu mtoto wake akiendelea kumpa tiba.

Baada ya kutoka mahali ambapo umetoka, unaweza kutumia ile sabuni ili kuweza kujiepusha na magonjwa ambayo yanaweza kusambaratishwa na vitu ambavyo vitajulikana kuweza kusalimiana na mazingira pia tofauti.

Mimea inanyunyuziwa dawa ambayo inasaidia kutoa wale wadudu ambao wapo pale na pia iweze kumea kwa jinsi ifaavyo ili kuepusha wanaoitumia na dawa ambazo zinaweza kupatikana pale wakienda hospitalini kwa maana ya kula hiyo mimea.

Dawa, ambazo zipo kwenye chupa na sindano ambazo zinaweza kupewa mtu ambaye ni mgonjwa. Lile dawa anaweza kunywa na kupata nafuu au kudungwa sindano katika sehemu ya mwili yoyote ambayo daktari atamua ili kupata apone.

Mtaalamu katika nyanja ya afya anaweza kunyunyizia mimea dawa ili isiweze kupata wadudu wowote bali iweze kumea vizuri ili yule ambaye anaweza kuila aweze kupata afya njema.

Mfanyikazi ambaye anafanya usafi pale, amevaa nguo ambayo ni nyekundu na pia nyeusi ,anaeza kufanya usafi ili angalau paweze kuwa pasafi na ili asilete magonjwa wala maradhi yoyote. Anayo pia ndoo ambayo ni ya nyekundu anayofanyia kazi.

Chupa ambazo zinaweza kuwa na dawa ambayo imeandikwa vaccine ambazo inatumia five doses , dawa hii inaweza kukupa afya njema ili uweze kupona kutokana na magonjwa unayo.

Mgonjwa amelazwa hospitalini ambapo anashughulikiwa na wauguzi wawili, wamevalia nguo za nyeupe, wote wamevalia barakoa. Mgonjwa pia yule amevalishwa nguo ambayo ni ya nyeupe. Anaweza kushughulikiwa kwa njia ya teknolojia. Pia kuna kijishelfu ambacho kina madawa.

Wataalam ambao wamevalia nguo za nyeupe, wamekuja kunyunyuzia mimea ambayo ni ya kijani kibichi, ili iweze kunawiri na kumea vizuri isiwe na wadudu na magonjwa pia ili mtu ambaye anaweza kuila ile mimea asiweze kupata ugonjwa.

Maswala ya afya ambayo nimemwona mmoja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya ameweza kuvalia nguo ambayo ni ya udaktari ya nyeupe anamwelekeza mwanamume ili aweze kufanya yale ambayo yanatakikana asiweze kupata magonjwa tena.

Wataalamu ambao pia wamekuja katika mzee mmoja ambaye ameweza kukalia kiti na ana shida ya masikio. Wanamsaidia ili kuweza kumpa tiba ya masikio ili aweze kupona na awe na afya njema.

Maji yameweza kufurika na kuathiri nyumba ya wanaoishi mahali hapa. Hivi basi wanaweza kusukuma ile nyumba na kuweza kuokoa vitu vyao ambavyo tayari vimeloa maji. Mama mmoja pale ameshikilia ndoo ambayo pia iko na stuli chini yake.

Mama aliyevaa barakoa anadungwa shindano ili kuweza kutibiwa na ugonjwa alionao kupona, ili aweze kuendelea na shughuli zake za kila siku. Mtaalamu anamdunga shindano katika mkono wa kulia juu.

Nyumba ambazo zimeweza kubomoka pale kuta ambazo zimeanguka chini na pia usalama haupo pale manake pia afya haiwezi kuzingatiwa katika sehemu ile manake miili inaweza kupatikana ikiwa imeuawa.

Mtu ambaye anaweza kupewa dawa mdomoni na yule ambaye anamshughulikia. Mamake amembeba mtoto yule, ili mtoto asiweze kusumbua. Anaangalia mamake amevaa nguo ambayo ni nyeusi, naye mahali ambapo alipo anapewa zile dawa za polio.